Mashine mbalimbali zenye nyaya ambapo ni kituo cha kupokea umeme na kuusambaza umeme katika miji, zikiwa ni juhudi za serikali katika kuboresha miundo ya kisasa ya usambazaji wa umeme katika miji.

Bwawa maalumu la kuchakata umeme, likiwa kuna mitambo maalumu iliyojengwa kandokando na katikati ya bwawa hilo. Hii huonesha jitihada za serikali katika uzalishaji wa umeme wa nishati isiyo haribu mazingira kwa ajili ya kusambaza na kueneza katika miji, taasisi na viwanda.

Kifaa cha kupoza umeme kimewekwa ndani ya nguzo mbili imara chenye nyaya na huku kuna nguzo za chuma za umeme zikipita eneo hili. Hii huonyesha miundombinu ya umeme katika usambazaji a umeme kwenye maeneo mbalimbali ya mjini, vijijini, maofisisni na kazini.

Bodaboda wakiwa wamavalia mavazi yao ya kawaida, wamesimama katikati ya barabara yenye majengo na maghorofa yaliyo upande mmoja na mwingine wakijiandaa kuwahudumia abiria katika msongamano wa magari na watu.

Mwanamke akiokota taka za plastiki na kopo akiziweka ndani ya mfuko, huku amevaa mavazi maalum ya kumkinga na maradhi yatokanayo na taka; hii ni njia mojawapo ya uhifadhi wa takataka ambapo taka zinazoweza kubadilishwa na kurudi na kuwa bidhaa mpya hukusanywa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Vyombo vitatu vya plastiki vya rangi nyeusi, vinavyotumika kuhifadhi taka, vimewekwa kwenye eneo la wazi linaloonekana kuwa sehemu ya taasisi au eneo la kazi; mandahari haya yanaonyesha juhudi za utunzaji wa mazingira kwa kuweka taka sehemu maalumu kabla ya kuchakatwa au kutupwa ipasavyo.

Vyombo maalumu vya plastiki vyenye matajiri na sehemu ya kufunulia, vya kuhifadhi taka vikiwa na rangi ya njano vilivyowekwa eneo la msitu. Hii huonesha namna gani ya utunzaji wa misitu kuiepusha na taka zinazoharibu misitu hiyo hasa za kemikali.

Magari maarufu ya kubeba taka kutoka mijini yakiwa yanatupa taka katika eneo maalumu iliyotengwa na mji kwa ajili ya utupaji taka, hii huonyesha jitihada za serikali katika kusafisha na kuhifadhi taka ili kuzuia magonjwa nyemelezi ya kuambukizwa yatokanayo na taka.

Mabomba makubwa yenye kutu yakiwa yamekusanywa sehemu pamoja, yakiwa yamewekwa mahali pazuri kwa ajili ya kurudishwa na kuchakatwa na kuwa mabomba mengine mapya. Hii ni namna nyepesi inayotumika viwandani hasa katika taka za chuma kuzitengeneza, kuziyeyusha na kuzitengeneza kuwa vyuma tena vipya vitakavyotumika.